Barabara hili, lina maji mengi. Kuna bajaji za rangi ya manjano, na pikipiki iliyo na mwavuli. Kando yao kuna vibanda.

Watu hawa wawili waliosimama, wamevaa barakoa na sare. Mwanamke ana sare nyeupe na mwanaume sare ya samawati, wanamwangalia mtu kwenye mdomo wake.

Wanawake hawa wawili wamejifunga mitandio. Mmoja amembeba mtoto aliyevaa nguo ya machungwa naye amevalia koti la blue. Mwingine amevalia shati jeupe.

Watu hawa, wamevaa barakoa ya samawati. Wengine wamesimama na wengine wameketi. Meza ni za rangi ya kahawia na jengo ni la matofali.

Mtu huyu aliye na miwani amevaa shati na koti jeupe. Kwenye meza ameweka kitabu, na kando yake kuna tarakilishi nyeusi.

Watu hawa ni wawili, mwanamke aliyebeba mtoto, amevaa nguo ya pinki na aliyesimama amevaa koti jeupe huku akimuangalia mtoto.

Sanduku hili jeupe lina maandishi meusi yaliyoandikwa Azithromycin Tablets IP 500mg na kando yake kuna dawa zilizo za manjano.

Jengo hili cheupe ina maandishi ya samawati yaliyoandikwa Ahero County Hospital. Nje yake kuna hema na maji yaliyo mengi na kando yake kuna majani ya kijani kibichi.

Mtu huyu amevaa miwani na barakoa ya samawati. Ana ovaroli nyeupe. Nyuma yake kuna sanduku nyeupe na mbele yake kuna sanduku ya rangi ya kahawia.

Watu Hawa wawili, aliyekaa na kuvaa kofia nyekundu amembeba mtoto. Mwengine ana miwani na nguo nyeupe ana mpa dawa kupitia mdomoni.

Watu hawa wawili wamevaa barakoa ya samawati na koti nyeupe, wanamuangalia mtu kwenye meno yake na kando yao kuna meza iliyo na vipimo.

Watu hawa wamevaa ovaroli nyeupe, mmoja akishikilia kalamu akimuongelesha aliyevaa weavu . Kando yake kuna meza lililo na karatasi nyeupe.

Watu hawa ni wawili mmoja amekaa kitandani amembeba mtoto mchanga na mwengine ameleta neti, vitambaa na nguo zilizo katika beseni.

Chupa hili la kahawia linaonekana kufungwa na ufuniko wa rangi nyeusi lina karatasi lililobandikwa limeandikwa Olimbia Pharmaceutical Vitamin D3 50,000.

Mtu huyu amevaa barakoa la samawati, amebeba shindano na chupa lililo na dawa na amevalia sare ya manjano.

Gari hili jeupe na lina tangi ya machungua lililoandikwa Exhauster. Nyuma yake kuna watu wawili wanaowasiliana. Miti na nyasi ni ya kijani kibichi.

Watu, watu hawa wawili wanaonekana kubeba maji mgongoni mwao, uliokatika mitungi ya manjano. Aliye nyuma ana mtoto kifuani mwake, amemfunga na leso ya machungwa.

Nyumba hizi zimejengwa na maji ya mafuriko. Mtu amesimama kando ya jumba na mbuzi walioweupe, watu wawili wanatembea ndani ya maji.

Mtu huyu aliyevaa shati jekundu, anafanya usafi katika nyumba iliyo ya rangi ya maziwa iliyoandikwa, Safe Water, na yenye michoro. Na kando yake kuna paketi iliyo nyeupe na fagio.

Watu hawa wana mitungi wamepanga foleni kwenye jengo lililo la samawati na krimu huku wakichota maji na kando yake kuna mtu aliye na simu mkononi.

Mtu aliyekaa anadungwa sindano na aliyevaa ovaroli nyeupe, kando yake kuna watu waliopanga foleni wakiwa na mifuko yao.

Meza hili la samawati lina chupa nne zilizo nyeupe. Moja ina ufuniko wa machungwa na nyingine mweupe na maandishi meusi yaliyoandikwa "IBRUFEN".

Wanawake hawa watatu wamevalia barakoa. Mmoja ameketi kiti chekundu akidungwa shindano na aliyevalia koti la bluu na sketi ya kujivu mwingine akitazama amevalia shati nyeupe, pakiti ya chanjo iliyo bluu pia iko juu ya meza.

Watu hawa wamevalia barakoa za samawati, aliye wakike amevalia ovaroli nyeupe na mwingine amevalia shati la kijani kando yao, kuna mashine na wanakaa kuangalia mtu aliye na shida.

Watu hawa ni wawili wamekaa, mmoja anawasiliana na mwenzake aliyevaa kofia jeusi. Kwenye meza kuna vitabu na dawa zilizo katika sanduku.

Jengo hili ni la kijani na manjano. Imeandikwa maandishi meupe public toilet . Nje yake kuna mtu aliyevalia kofia nyeupe na nyasi na miti iliyo rangi ya kijani.

Nyasii hizi na mitii zinakaa kukauka kando yake kuna mawe na juu ya anga kuna mawingu ya samawati na meupe.

Maji haya yaliyo ya kahawia yametokana na mafuriko na kuna wawili mmoja aliye juu ya pikipiki na mwingi anamsukuma na miti ni ya kijani kibichi.

Watu hawa wawili wamevaa sare za kijani na barakoa mmoja amevaa miwani na ameweka kalamu mfukoni, mwingine ameshika kalamu huku akimuangalia mtoto.

Boxi hili jeupe lina maandishi meusi na meupe yaliyoandikwa Cholecalciferol capsules USP, SUPER D3. Kando yake kuna dawa zilizonne.

Watu hawa ni wawili na naona wamevaa barakoa ya samawati, anamuangalia macho mwanamke aliyevaa sweater nyeupe kwenye mashini.

Kuna nyasi na miti miwili ya kijani kibichi na chapisho, lililofungwa limeandikwa na rangi nyekundu na kando yake kuna mtu anayeonekana kusoma.

Jumba hili linameza ya kahawia. Kando yake kuna michongo ya aina tofauti na nyuma yake kuna paketi zilizo na vitu na kuna chupa za aina tofauti zilizo na dawa.

Wanawake hawa wawili, wamevaa barakoa aliyekaa, amevaa nguo ya kijani amembeba mtoto. Na aliyeinama amevaa shati nyeupe na sketi ya blue, anaonekana kumdunga sindano.

Watu hawa walio kaa wengine wamesismama wame beba watoto mikononi mwao na kando yao kuna mama aliye vaa barakoa na sare nyeupe ana mdunga shindano mtoto.

Ng'ombe huyu wa kahawia anadungwa shindano na mtu aliyevaa mfuo na barakoa nyeusi, ana ovaroli ya rangi ya manjano.

Chupa hizi ni tatu ya kwanza ya kahawia na funiko mweusi umeandikwa Vitamin D Potency, ya pili ni nyeupe ilioandikwa Pure Vitamin D 3 na ya tatu ni ya rangi ya machungwa na ufuniko wa samawati umeandikwa Vitamini D3.

Jengo hili lina watu aina tofauti waliokaa wengine wamesimama, wamevaa barakoa na nguo nyeupe huku mmoja akimwangalia mwengine meno yake.

Watu hawa wamevaa barakoa aliyesimama ni mwanamke aliyevaa sare ya manjano anamdunga shindano aliyekaa, ambaye ni mwanaume, katika mkono wake.

Visanduku hivi vilivyo vya rangi nyeupe na manjano vina dawa zilizo ndani. Dawa moja iko juu ya meza iliyo ya rangi nyeusi na ufuniko mweusi.

Watu hawa wawili wamevaa barakoa, aliyesimama anamdunga shindano aliyekaa kwenye mkono na amevaa sare ya zambarau. Mezani Kuna vitabu vyeupe na kalamu.

Chupa hili limefunikwa na ufuniko wa rangi nyekundu na umewekwa karatasi lililoandikwa maandishi meusi, "MMR vaccine, Measles, Mumps, Rubella, live virus".

Watu hawa waliovaa barakoa, wengine wamekaa, wengine wakiwa wamesimama. Mmoja amevaa sare ya blue , mwingine anayemdunga mama huyu shindano amevaa shati nyeupe na skati nyeusi.

Watu hawa wana pakiti nyeupe, wamevalia barakoa. Wanaonekana kuchota maji na kuyamwanga nje. Geti ni ya rangi ya samawati na kunaonekana nyasi za kijani kibichi.

Mtu huyu amevalia barakoa na koti cheupe na shati ya samawati, kando yake, kuna meza lililo na chupa la dawa na nyuma yake kuna koti.

Watu hawa wamo kwenye boti kando yake kuna vyumba vitatu vilivyo vya nyasi na kuna miti na gomba za kijani kibichi na maji haya ni ya rangi ya kahawia.